Inaonyesha chupa ya virutubisho vya vitamini D3 yenye maandishi, High Potency Vitamin D na for bone health. Helps support a healthy immune system . Chupa hiyo ni chupa na aina ya lebo ya bluu na njano pembeni mwa chupa. Kuna vidonge vyeupe kadhaa vilivyomwagika kutoka chupani.

Inaonyesha mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke anayepokea chanjo ameketi kwenye kiti, huku mhudumu wa afya akichoma sindano begani. Nyuma yako kuna hema na viti vingine, ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya kampeni ya chanjo au kituo cha afya.

Inaonyesha chumba cha hospitali ndani ya chumba hicho kuna mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe karibu na kitanda hicho kuna mtu mwingine ameketi kwenye kiti akionekana kumwangalia mgonjwa, karibu naye vifaa vya hospitali vinaonekana katika chumba hicho ikiwemo kitanda kingine kisicho na mtu na mlango iliyofungwa nyuma.

Inaonyesha sanduku ya Azomux 500 ambayo ni antibiotiki fana inapatikana kama vidonge sita vilivyofunikwa na filamu.

Inaonyesha mwanamke akimsaidai mtoto kuosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono. Wote wawili wamevaa barakoa. Kituo hicho cha kunawia mikono kina tanki kubwa la maji na chombo cha kutoa sabuni na kimeandikwa UNICEF.Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono hasa katika maeneo ya umma au makaazi yasiyo rasmi kama hatua ya kuzuia magonjwa.

Inaonyesha kundi kubwa la nzige zikiruka angani na kutua kwenye mimea hasa kichaka kikubwa chenye majani machache. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la mashambani au la wazi likiwa na anga la buluu yenye mawingu.

Maonyesho picha tatu ya virutubisho za vitamin D. Kutoka kushoto kwenda kulia, kuna chupa ya Mindbodygreen Vitamin D3 potency. Kisha chupa ya pure Vitamin D, na mwisho chupa ya New chewable vitamin D3.

Mtu anaonekana akimimina vidonge lakini vinaonekana kuwa virutubisho kama vile vitamini D au mafuta ya samaki kutoka kwenye chupa moja hadi kwenye kiganja cha mkono mwingine. Vidonge hivi vina rangi ya dhahabu, na vina ng'aa yakionyesha asili ya nafsi yake ya mafuta.

Inaonyesha mwanamume akiwa amesimama karibu na bango la shirika liitwalo Water Step ambalo linaonyesha muuni yao ya kuleta maji na matumaini. Nyuma yake kuna matanki makubwa ya kuhifadhi maji yanayoashiria mradi wa maji. Mwanaume huyo anaonekana mwenye furaha ameinua mkono moja juu.

Chupa ya virutubisho vya nature made iron with vitamin c gummies . Ni muhimu kwa ajili ya kutengeneza sehemu nyekundu za damu na kusaidia uongezaji wa chuma.

Barabara iliojaa maji kutokana na mafuriko, kuna magari mbalimbali yakiwemo gari la binafsi, bajaji na matatu yakipita kwenye barabara yenye maji mengi.

Pakiti kadhaa za pedi za usafi zikiwa zimerundikwa juu ya meza. Mkono ya mtu inaonekana ikishika baadhi ya paketi hizo. Labda ikipanga au kuzichukua. Pedi hizi ni muhimu kwa usafi wa hedhi kwa wanawake na wasichana wadogo.

Dawa isiyo ya steronyo ya kuzuia uchochezi inayotumika kupunguza maumivu. Hapo kando tunaona madawa zingine ambazo hazionekani vizuri.

Kituo cha kunawia mikono kinachobebeka, kinachojulikana kama portable handwash station kwa kingereza. Juu kuna tangi kubwa la maji lla kijani enye nembo ya Zandak . Chini ya tangi kuna beseni ya kunawia mikono pia la kijani.